Jengo hili linapaa ya rangi nyekundu la kupendeza sana. Pale chini kuna kiti cha plastiki cha rangi ya nyeupe kinachoonekana kwa umbali na pia kuna meza. Nyasi ambayo imemea mahali hapa ni ya kufurahisha sana na kuvutia. Jua imewaka.

Karatasi hii ina sehemu tofauti tofauti. Pia kuna wanyama ambao wamechorwa na majina yake kuandikwa. Kuna maswali za hisabati zilizoandikwa na majibu yake yameandikwa kwa kutumia kalamu ya mate. Kuonyesha kuwa yameandikwa na mwanafunzi huku mwalimu akisahisha kutumia kalamu nyekundu.

Kitabu kimewekwa juu ya meza huku kikiwa kimefunguliwa. Makurasa yaliyofunguliwa, yanaonekana yakiwa yamechorwa watu. Kwa upande mmoja, mtu mmoja ambaye anatandika kitanda chake na upande huu mwingine, familia ambao wanakula kwa pamoja.

Wanariadha walemavu wa timu ya Kenya wanaonekana. Wameketi juu ya viti vya magurudumu. Mikononi wana glovu zile za ndondi. Mheshimiwa Mike Sonko aliyekuwa gavana wa Nairobi anaonekana akiwa amejumuika nao. Wanaume waliosimama nyuma wanaonekana wakitabasamu.

Mwanamke mmoja hodari sanaa ambaye ni mwanariadha wa timu ya Kenya, anaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu, anatumia mikono yake kuendesha kiti hiki. Kando tu ya anapoendeshea, kuna nyasi inaonekana. Kule nyuma kuna watu walioketi kuonekana ni mashabiki.

Mchezaji mlemavu anaonekana. Machoni amevalia miwani na sikioni amevalia herini pia ameketi juu ya kiti cha magurudumu na mkono wake wa kushoto umeshika gurudumu moja. Mtu mmoja ambaye huenda akawa ni mwelekezi anaonekana akiwa ameinama tu kwenye kiti hicho cha magurudumu. Watoto wawili wanatazama,

Hapa ni darasani manake kunaonekana kifutio cha ubao na kando yake kuna rula ya mbao ambayo hutumika mara nyingi na mwalimu ambapo anachora laini ubaoni. Ukuita ni wa rangi ya samawati na sakafu ni ya kupendeza.

Mwanariadha mlemavu kwa jina la Kimani, anaonekana akiwa ameinua mikono yake juu, huenda ikawa anasherehekea kushinda, machoni, ameweka vitu ambavyo vimemfunika, pia ana mwelekezi.

Ubao mweupe uliobandikwa kwa ukuta wa mawe unaonekana. Juu ya ubao huu kuna maandishi yaliyobandikwa ,kuonyesha kuwa katika shule hii wanafuata maagizo, wanafanya kazi kwa pamoja, wanaheshimiana wanafuatilia ndoto zao na kadhalika.

Jengo hili ni la shule. Ukutani kuna wanyama waliochorwa. Kuna giraffe , ndovu pia na wanyama wengineo. Nje kuna uwa lililotengenezwa kwa ustadi sana. Nyasi pia linaonekana na kule nyuma kuna mti mkubwa sana. Jua limewaka.

Rula la rangi ya machungwa, limewekwa ubaoni. Ubao huu ni wa rangi nyeupe pepepe. Kutokana na maandishi yale, siku ni ya Ijumaa, mwezi ni wa Februari, mwaka ni wa elfu mbili ishirini na tano. Pia kuna swali, pia kuna herufi A hadi Z.

Hapa ni uwanjani na wanariadha mbali mbali wanaonekana. Kimani ambaye ni mwanariadha wa nchi ya Kenya, anaonekana akiwa amefunika macho yake na ana muelekezi aliyevalia saa, ili kuangalia muda waliotumia kukimbia. Kule nyuma kuna mashabiki.

Monita, vibodi na vipanya vinaonekana vikiwa juu ya meza yenye sakafu nyeupe pepepe. Kando yake kuna vitabu. Pia nyuma kuna ukuta ambao unaonekana ukiwa umetoka toka au kubambuka kuonekana kuwa umezeeka.

Wanariadha walemavu wa nchi ya Kenya wanaonekana. Mwanariadha Nancy Chelangat Koech ana shida ya macho. Wanariadha hawa wameibeba bendera ya Kenya na kuifunga mgongoni. Nyuma yao kuna bango.

Wanariadha wawili wanaonekana, huku mmoja akiwa, ana shida ya macho, na mwingine, akiwa ndio mwelekezi wake, nyuma yao kuna bango linalo onyesha kuwa, wamevunja, rekodi, na hata kueka rekodi mpya, mashabiki, wanaonekana wakiwa kwa umbali.

Ukutani kuna bango lililoandikwa herufi A hadi Z. Herufi hizi, ni ndogo na kubwa. Pia kuna alama za kuakifisha ambazo zipo, upande wa chini.

Mlango huu ni wa rangi nyekundu pia ni wa gredi ya kwanza C. Wanaonekana kumkaribisha mwalimu kwa jina la Agnes kwa sababu kuna bango lililowekwa mlangoni.

Aliyekuwa waziri wa elimu bwana Ezekiel Machogu anaonekana akiwa amevalia suti ya kupendeza. Mikononi ameshika karatasi ambalo lina vipengele vile ambavyo anazungumzia. Mbele yake kuna kipazasauti kuonyesha kuwa anazungumza na umati mkubwa wa watu.

Kitabu kiko juu ya meza. Kumefunguliwa ukurasa wa arubaini na sita na arubaini na saba. Kwenye ukurasa wa arubaini na sita, kunaonekana watu tofauti tofauti wakiwa wamechorwa na kwenye ukurasa wa arubaini na saba kuna mviringo ambao ndani yake kuna mavazi tofauti yaliyochorwa.

Angani kuna mawingu, nyeupe pepepe, na ni machache tu. Pia mbingu ya rangi ya samawati inaonekana. Kuna mlingoti, wa bendera, miti ya majani ya rangi ya kijani kibichi pia inaonekana.

Lango hili ni lango la darasa, lina maandishi welcome kumaanisha ya karibu na kila herufi la neno hilo lina maneno yake, yanayoonyesha, ukiingia katika chumba hiki, masomo ni ya kufurahisha, pia ushirikiano unatarajiwa na wanafanya kila kitu kilichoandikwa au kinachosemwa.

Mwanamke mmoja kwa kina la Asia Sururu anaonekana akiwa kwenye mazoezi kwenye mto wa Awise. Mwanamke huyu ametabasamu kabisa. Kule kuna miti ambayo inaonekana kando ya maji.

Bango hili liko ukutani na limeandikwa kuwa kuna kucheza, kusoma na kuwa kwa pamoja. Mikono inayoandika inaonekana pia na pia michoro ya watoto walioinua mikono juu

Baiskeli inayoonekana ni ya aina yake manaake inaendeshwa na watu wawili. Wanariadha wawili wa nchi ya Kenya, wanaokena huku kando yao kuna majani ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni darasani. Kinachoonekana ni rula , ambao hutumika ubaoni na mwalimu wakati mwingi, kuchora mistari iliyonyooka. Pia kuna kifutio, wakati wowote mwalimu anapofanya makosa yoyote wakati wa kuandika, anaweza kutumia kifutio hicho.

Hapa ni ndani ya chumba cha mazoezi. Mwanamke mmoja aliyevalia blausi nyeupe pepepe, anaonekana akiwa ameketi tayari kujiandaa ili kufanya mazoezi. Anatazama upande ule mwingine.

Wachezaji walemavu wanaonekana wakiwa uwanjani. Wote ni wa timu ya Kenya. Wanatembelea magongo. Mpira upo sakafuni na mchezaji mmoja anaonekana akiwa anakimbia kuelekea mpira huo. Mtu mmoja anaonekana akiwa anatembea kwa mbali.

Nyasi ya kuvutia na yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana ikiwa imemea vizuri sanaa. Pia kuna mlingoti wa bendera ambao una bendera juu yake. Mejengo yanaonekana kwa upande wa kushoto na upande wa kulia. Kwa umbali, kuna miti.

Monita, kibodi na kipanya, ziko juu ya meza. Meza hii ni ya rangi nyeupe pepepe. Nyuma yake kuna dirisha linaloonekana kupitisha mwangaza wa kutosha. Sakafu limetengenezwa vizuri sana na pia kuna kiti cha plastiki cha rangi nyeupe.

Monita, vibodi na vipanya vinaonekana vikiwa juu ya meza yenye sakafu vya rangi nyeupe pepepe. Madirisha mawili yanaonekana yakiwa yamefunguliwa kuhakikisha kuwa mwangaza wa kutosha unafika kwenye chumba hiki cha kusomea kompyuta. Viti vya plastiki vya rangi nyeupe pia vinaonekana.

Viti vya kutumika na wanafunzi darasani vimepangwa kwa laini tofauti tofauti. Mpangilio huu ni wa kuvutia sana. Sakafu limetengenezwa kwa njia sahihi pia kuna dirisha tatu zinazoonekana. Jua limewaka kule nje na mwangaza wa kutosha upo ndani ya chumba hiki cha kusomea.

Mwanamke mmoja mlemavu anaonekana akiwa kwenye kiti chake cha magurudumu. Anakiendesha kiti hiki kutumia mikono yake. Masaa ni za usiku na taa linawaka. Kando kando kuna nyasi ya rangi kijani kibichi.

Jumba ambalo linaweza kuwa ni darasa, linaonekana. Lina paa nyekundu, na limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Paipu inaonekana ambayo ni ya kutumika kuteka maji ya mvua. Mbele ya jumba hili kuna nyasi.

Tarakilishi inaonekana ikiwa juu ya meza. Pia, kuna kalamu nyingi zilizowekwa ndani ya mkebe. Kando yake, kuna kifutio. Kiti kimewekwa kando ya meza hii na juu yake kuna kibodI. Ukuta ni wa rangi ya samawati.

Rafu mbili zimewekwa karibu na ukuta. Rafu hizi zimewekewa vitu. Ukutani kuna bango linaloonekana na ukuta wenyewe ni wa rangi nyeupe. Kuna taa inayowaka. Sakafu imetengenezwa kwa ustadi.

Wachezaji walemavu wanaonekana wakiwa wanapewa maagizo na kocha, wachezaji hawa wana magongo ya kutembelea. Uwanja huu una nyasi za kupendeza chini na viti vya mashabiki havina mtu hata mmoja.

Humu ni ndani ya darasa. Madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Juu ya dawati moja, kuna karatasi zinazoonekana. Sakafu imeoshwa na inang'aa kweli kweli. Pia Kuna dirisha ambayo inahakikisha mwanga wa kutosha unapatikana.

Wachezaji walemavu wa timu ya Kenya wanaonekana huku wakiwa na magongo ya kutembelea. Mipira miwili imewekwa sakafuni. Wachezaji hao wamevalia jaketi zilizochorwa ngao ya nchi ya Kenya. Nyuma kuna miti inayoonekana.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti na kuweka maua kifuani anazungumza kutumia kipaza sauti ako kwenye jukwaa, hii inaonyesha kuwa umati wa watu uliyoko hapa ni mkubwa, nyuma yake kuna bango.